Watu watatu wakiwemo wadaktari wawili wa kiume, walio vaa barakoa pamoja na glovu za mikono, ndani ya chumba chenye vifaa vya hospitali wakiwa wanamuhudumia, mwanamke aliyelala chini kwa kumpatia huduma ya meno.

Watu wawili waliopo kwenye chumba cha hospitali, cha matibabu ya meno, mmoja akiwa ni daktari aliyevalia nguo za bluu na glavu za mikono, na mwingine akiwa ni mwanamke anayehudumiwa na daktari huyo, aliyechukua vifaa na kuingiza ndani ya mdomo, akimfanyia matibabu ya meno.

Watu watatu waliompo kwenye chumba cha vifaa vya hospitali, wawili wakiwa wamesimama waliovalia nguo za bluu, barakoa pamoja na glovu za mikono, mmoja akiwa amelala akifanyiwa matibabu ya meno na mmoja wa daktari ambaye ameshika sindano mkononi.

Mikono kumi ya binadamu, baadhi ikiwa imevalishwa bangili, iliyowekwa chini kwenye udongo pembeni na mche uliopandwa, kwa lengo la kuhimiza utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti.

Madaktari wa kike waliovaa sare za kazi, wenye nyuso za furaha. Hii ikiashiria wanafurahia kazi yao ya kutoa matibabu kwa watu mbalimbali ikiwemo watoto, watu wazima, na hata vijana.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi nyeupe pamoja na suruali nyeusi, akiwa ameshika boksi la dawa na karatasi, pembeni yake kukiwa kuna kabati kubwa lililopangwa maboksi mengi ya dawa, ikiwa ni sehemu ya uuzaji wa dawa.

Mwanamke aliyekaa kwenye kiti, ameshika mtoto akiwa kwenye chumba chenye vifaa vya hospitali, sehemu itolewayo huduma za matibabu kwa watoto wadogo.

Watu wawili waliopo kwenye chumba cha hospitali, akiwemo mwanamke aliyevalia nguo nyeusi, pamoja na daktari aliyevaa shati la bluu, na barakoa nyeupe. Anamuhudumia mtoto aliyelala kitandani, ikiwa ni hospital ya matibabu kwa ajili ya watoto.

Mwanamke pamoja na mtoto, waliopo ndani ya chumba kikubwa cha wagonjwa, kinachotoa uangalizi pamoja na matibabu kwa watoto wenye magonjwa mbalimbali.

Wanawake wawili waliovaa mavazi ya kidaktari, ikiwemo barakoa za rangi ya bluu pamoja na glavu za mikono. Waliopo ndani ya chumba chenye vifaa vya hospitali, wakitoa huduma kwa mtoto aliye kitandani kwa ajili ya matibabu.

Idadi kubwa ya watu ikiwemo: viongozi, watoaji huduma za afya pamoja na wananchi waliokuja na watoto wao wakiwa kwenye zoezi la kupata chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali hatarishi.

Watu waliopo katika duka lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyupa vilivyosheheni dawa za asili, zinazotokana na miti shamba, kwa ajili ya matibabu ya magonjwa yanayowasumbia binadamu.

Chupa tano zilizojaa asali zinazotumika kama dawa za asili za kutibu magonjwa mbalimbali, hii ikiwa ni sehemu ya kusisitiza utumiaji wa miti shamba kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu.

Vyombo vilivyotengenezwa kwa vioo pamoja na udongo, ikiwemo vyupa, kikombe na bakuli lenye mtwangio ndani yake, vilivyowekwa mimea ikiwa ni dawa za asili.

Maua yaliyotambaa juu ya udongo, ya kiwa yamechanganyika rangi tofauti ikiwemo, rangi ya kijani pamoja na ya zambarau. Yanayotumika kama matibabu ya asili, kwa lengo la kutibu magonjwa mbalimbali, yanayosumbua binadamu.

Matunda kama vile ndizi na mananasi pamoja na maboksi yenye dawa za asili, hii ikiwa ni njia ya kusisitiza utumiaji wa mitishamba kwa ajili ya matibabu ya utumiaji miti shamba ya magonjwa mbalimbali.